Bango hili lililoko la vitu mingi mno likiaminika kuwa wa daktari wa kienyeji huku maandishi yakiwa yameandikwa kwa rangi nyeupe na mengine meusi kukiwepo na rangi ya kijani kibichi na kadi nyeupe kando yake.

Watu hawa wawili mmoja akiwa mwanamke, mmoja akiwa mwanaume huku mwnaamke aliyevalia kofia na mask sawia rangi ya samawati huku amevalia apron nyeupe mikononi mwake akiwa amevalia gloves . Aliyelala amevaa miwani.

Watu hawa ikiwemo wanawake, mwanaume na mtoto mmoja huku akiwa anaoshesha wenzake mkono wakiwa wamevalia mask moja, amevalia nyeupe, wengine ya kijani kibichi huku kukiwa na tanki la rangi ya samawati.

Watu hawa wawili watembea kwenye bwiwi la maji huku wakiwa wameshikilia viboko kwenye mikono yao. Kando yao kukiwa na jengo lililojengwa kutumia miti na matope na mwishowe kupakwa mabati ya rangi ya samawati na kijani kibichi.

Chupa hii ikiwa imetengenezwa kwa njia ya glass , ikiwa ya rangi ya kijani kibichi, huku ikiwa imefungwa lebo iliyoandikwa kwa maneno meupe na meusi yakiwa yamechanganyikana na rangi ya red .

Watu hawa wengi, ikiwemo wanawake kwa wanaume. Huku wengi wakiwa wamekaa, mmoja akiwa amesimama akihamasisha wengine akiwa amejifunga hijabu la rangi ya yellow . Huku kando yake kukiwa na jengo lililojengwa na kupigwa rangi ya green na kunayo lingine lililo na rangi ya brown .

Watu hawa watatu. Wawili wakiwemo madaktari mmoja akiwa mgonjwa. Huku madaktari wakiwa wamevalia mask za rangi nyeupe. Mmoja akiwa amevalia gloves za rangi ya samawati mwingine nyeupe.

Watu hawa watatu, wawili ikiwemo kuaminika kuwa daktari huku mmoja akiwa mwanaume mwengine akiwa mwanamke. Mmoja anaaminika kuwa mgonjwa akiwa amelala chini huku akiwa amefungua mdomo huku madaktari hao wakivalia mask za rangi ya samawati.

Watu hawa wawili wakiwemo wanaume huku mmoja amekaa kwenye kiti akiwa amelaza kichwa na kufungua mdomo wazi. Akiwa amevalia t-shirt ya rangi ya samawati na nyeupe. Kando yake daktari amevalia gloves za samawati.

Watu hawa wawili ikiwemo mwanaume na mwanamke huku mwanaume akiwameshikilia vitu vya rangi nyeupe kwa mikono yake ,akimchunguza upande wake wa kushoto wa dada huyu kwa sikio lake huku mwanamke akiwa amevalia nguo ya rangi nyeusi na nyekundu.

Watu hawa wawili wakiwa wamevalia reflecter wapanda juu ya tenki lililotengenezwa kutumia chuma huku likiwa limepakwa rangi ya grey . Kando yake kunayo miti ya rangi ya kijani kibichi

Meza hii ikiwa ya rangi nyeupe kunazo aina za dawa zilizoekelewa hapo juu na kunayo glass moja huku kukiwa na boxi lililochorwa kwa maandishi meusi na rangi ya samawati.

Watu hawa watatu wakiwemo wanawake huku mmoja akiwa amekaa wawili wakiwa wamesimama wakiwa wamevalia mask za rangi ya samawati, nyuma yao kunalo bango lililoandikwa kwa maandishi ya rangi ya purple .

Watu hawa wawili ikiwepo wanawake, wote wawili mmoja akiwa mgonjwa mwingine akiwa daktari, huku daktari akiwa amevalia mask ya rangi ya samawati huku amevalia apron ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke huyu amesemama, amefunga buibui nyeusi. Chini yake kukiwemo na mchanga wa rangi ya brown na miti iliyokauka kaukau. Juu yake kukiwa na anga ya rangi ya sanawati na nyeupe.

Mtu mmoja akiwa amesimama kwenye barabara iliyotengenezwa kutumia matofali huku akiwa ameshikilia kizima moto mkononi mwake kilichoko cha rangi nyekundu na paipu ya rangi nyeusi. Mbele yake kukiwepo na moto unawaka huku akiuzima.

Watu hawa wawili ikiwemo wanaume waliovalia masks za rangi ya samawati, huku mmoja akiwa amevalia ovaroli ya rangi ya grey . Chini akiwa amevaa gumboots za rangi nyeusi.

Kwenye jengo hili likiaminika kuwa kituo cha afya, lililojengwa kutumia matofali na sementi. Kando yake kunayo tenti ambayo imepakwa rangi nyeupe na samawati, huku kukiwa na maji yakiwa yamefurika nje.

Mwanamke huyu anayechuchuma akiwa amevalia tishati ya waridi na sketi ya rangi nyeusi sawia na viatu vyake, mbele yake kuna mfereji unaotoa maji huku kukiwa na mtungi unaojaa wa rangi ya rangi yellow umechorwa kwa maandishi ya green na red .

Watu hawa watatu ikiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili huku wakiwa wameshikilia mifiko ya rangi ya nyekundu iliyoandikwa kwa maandishi meupe huku mmoja aliyekatikati nywele yake ikiwa ya brown.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa tofauti tofauti kunazo chupa zilizo pangwa, zilizo za rangi nyingi tofauti. Ikiwemo iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu, yellow na samawati. Huku kando kukiwa na bidhaa kama vile mihogo.

Wadudu hawa wengi mno wakipaa juu angani kutumia mabawa, huku kando yake kukiwa na miti ya rangi ya kijani kibichi. Angani kukiwa kumetanda mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe.

Watu hao wawili wakiwemo wanawake. Mmoja amevalia hijabu la rangi ya kijani kibichi na buibui la rangi nyeusi. Huku mwenzake tu amevalia mask ya rangi ya samawati, mkononi mwake akishikilia mfano wa joho.

Mwanamke huyu akinawa mikono huku akiwa amevalia barakoa ya yellow na tshirt ya rangi ya buluu na black huku kukiwa na tank lililochorwa kwa maandishi meupe na samawati kando yake kuna mtoto amesimama.

Dawa hii inajulikana kama "Muarubaini herbal drink" ikiwa imetengenezwa na kuwekwa kwenye chupa ya rangi ya kijani kibichi huku ikiwa na kifuniko cheupe sawia na maandishi yaliyoandikwa hapo.

Mwanaume huyu akiwa amelala kitanda huku nyuma yake kukiwa na ukuta uliopakwa rangi ya krimu na samawati akiwa na majeraha kwa kichwa chake huku amepigwa plasta ya rangi nyeupe na mkononi mwake pia amefungwa band ya rangi nyeupe.

Ndama huyu aliyesimama wa rangi ya brown kukiwemo na watu wawili, mmoja amemshikilia pembe huku akiwa amevaa gloves za rangi ya samawati na gauni ya rangi nyeupe, kando yake akiwa amevalia gauni ya rangi ya yellow na mikononi mwake gloves za black .

Watu hawa wengi ikiwemo wanaume, mwanamke na mtoto mmoja aliyeshikiliwa kwenye mkono, huku mwanamke akiwa amevalia nguo ya rangi nyeusi. Mwanaume akiwa amevalia gauni ya rangi ya yellow na shati ya rangi nyeupe.

Barabarani humu, kunayo maji mengi mno yakiaminika kuwa ya mvua, huku magari yakitatizika kuvuka yakiwepo magari aina mingi. Aina ya matatu, tuktuk na taxi .Kando yake kuna mwanaume amebeba mwavuli.

Wanaume hawa watatu, mmoja akiwa amekaa wawili wakiwa wamesimama huku mmoja amejifunga kitambara kwenye kichwa cha rangi ya nyeusi na yellow huku mwengine akisimama nyuma yake akiwa amevalia mask ya rangi nyekundu.

Jengo hili lililojengwa huku likiwa limepakwa rangi tofauti tofauti ikiwemo orange na nyeupe. Kando yake kunalo gari dogo lililosimama huku likiwa na magurudumu ya rangi nyeusi.

Mwanaume huyu aliyesimama na kuvalia apron nyeupe, huku akiwa amenyorosha mkono na kushika kidude kilicho cha rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kunacho kitanda kilichotengenezwa kutumia chuma huku kikiwa cha rangi nyeupe.

Watu hawa wawili, mmoja akiwa ameinama, mmoja akiwa amesimama huku wamevalia mgauni ya rangi ya yellow na gambots za rangi nyeusi. Mikononi mwao wamevalia gloves za rangi nyekundu sawia na mitungi walioishikilia.

Watu hawa wawili ikiwemo wanaume wakizungumziana huku wakiwa wamevalia barakoa, mmoja akiwa amevalia ya rangi samawati na orange huku kichwani mwake akiwa amevalia helmet ya rangi nyeusi, kando yao kunalo lori lililo na rangi nyeupe.

Mwanaume huyu aliyelala akiaminika kuwa mgonjwa huku akiwa amevalia mask ya rangi ya samawati, huku mwanaume mwingine akiwa amesimama na kumshika mguu wake wa kushoto akiaminika kuwa daktari akiwaamevalia gauni la rangi nyeupe.

Mwanamke huyu akiwa amesimama huku amejifunga hijabu ya rangi ya waridi. Mbele yake kunao watoto wanaocheza, mmoja amesimama huku kukiwa na mitungi aina mingi tofauti ikiwemo ya rangi ya yellow , green na nyeupe.

Chupa hii ikiaminika kuwa ya dawa huku ikiwa na ufuniko wa rangi nyekundu sawia na tembe tatu zilizosimama juu ya meza hiyo. Kando yake kunazo tembe tatu za matunda aina ya grapes .

Watu hawa, ikiwemo wanawake na watoto, huku mmoja akiaminika kua daktari, akiwa amevalia gloves nyeupe, akiwa ameshikilia sindano huku mama akiwa amemshikilia mtoto analia. Mtoto yule anadungwa sindano.

Watu hawa wakiwemo wanaume kwa wanawake huku wakiwa wamevalia kofia sawasawa na maski za rangi ya blue . Kukiwemo na vifaa vya kutibu watu vikimwa rangi nyeupe. Kando yake kuna mlango ulioko wa rangi ya brown .

Watu hawa ikiwemo mwanaume na watoto wawili huku mmoja akiwa amevalia nguo za rangi nyekundu miongoni mwake, kukiwa zimeanikwa zingine za rangi nyeupe wakivuka kwenye maji mengi mno machafu mbele yao kuna jengo kubwa ikiwa na mifugo aina ya mbuzi.

Mwanamke huyu aliyesimama huku ameshikilia chupa inayoonekana kuwa ya dawa ya Covid huku ikiwa imefungwa kwenye kifuniko cha rangi ya kijani kibichi. Mikononi mwake kunazo pete za rangi ya gold .

Watu hawa wawili wakiwemo wanaume, mmoja akiwa amekaa mwingine akiwa amesimama. Juku aliyesimama akiaminika kuwa daktari akiwa amevalia gloves za rangi nyeupe na mask ya rangi ya samawati.

Chupa hizi nne zikiwemo za dawa tofauti tofauti huku mbili zikiwa na vifuniko vya rangi nyeusi na mbili zikiwa na kifuniko rangi nyeupe huku zikiwa zimeandikwa kwa maandishi meupe.

Watu hawa wawili ikiwemo na mtoto mmoja aliyelala kwenye kitanda huku mwanaume aliyevalia tishati ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia dawa kwa mkono wake ikiwa ya rangi nyeupe huku mwanamke akiwa amesimama kando yake mkononi mwake wa kulia akiwa ameshikilia simu.

Kituo hiki kikiaminika kuwa cha afya kunao watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja huku wawili hao wakiaminika kuwa madakitari wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati.

Watu hawa wengi ikiwemo wanawake kwa wanaume huku aliye huku mbele amevalia mask ya rangi ya samawati na gloves nyeupe akiwa amefunga begi kiunoni mwake huku ameshikilia box lililochorwa kwa maandishi meusi.

Watu hawa wawili, mwanamke na mwanaume, huku mwanamke akiaminika kuwa daktari, amesimama na kushikilia sindano mkononi mwake akimdunga mwanaume huyu. Wakiwa wamevalia maski ya rangi ya samawati, mwanaume akiwa amevaa chain kwenye shingo zake.

Watu hawa wawili wakiwemo wanaume mmoja akiwa daktari mmoja akiwa mgonjwa huku aliyesimama akiaminika kua daktari akivalia gloves za rangi ya samawati, sawiya na mask ilioko usoni kwake. Huku aliyelala akiwa amevalia gauni la rangi nyeupe.

Watu hawa tofauti tofauti ikiwemo mwanaume, wanawake na watoto aliyelala kwenye kitanda cha rangi nyeupe kando yake kukiwa na thermos ya rangi ya samawati na nyingine tofauti ya rangi ya waridi.

Mwanamke huyu aliyeshikiliia mtoto mchanga huku akiwa amevalia nguo ya rangi ya samawati, mbele yake kunalo pipa la kutupia takataka la rangi ya yellow . Nyuma yake kunayo milango ya rangi ya kijani kibichi.

Watu hawa ikiwemo wanawake kutoka jamii ya Wamaasai huku wakiwa wamebeba mitungi kwenye vichwa vyao ikiwa ya rangi tofauti tofauti ikiwemo yellow na nyeupe. Huku, huku mbele akiwa amesimama na kukunja mikono.

Watu hawa wengi mno wakiwemo wanaume kwa wanawake wakiwa wamepenga foleni, huku mmoja akiwa amevalia reflector ya rangi ya kijani kibichi akimdunga mwingine sindano, huku mmoja amevaa maski nyeusi ikiwa na doti leupe.

Jengo hili likiaminika kuwa jengo la afya. Kunaye mwanamke mmoja amesimama huku akiwa amemshika mtoto miguu yake. Mwanamke akiwa amevalia miwani na tishati iliyochorwachorwa kwa madoa rangi tofauti tofauti.

Jengo hili aina ya choo lililojengwa kutumia matofali huku na sementi ikiwa na milango miwili ya rangi ya samawati. Mbele yake kunalo tanki la kuoshea mikono la rangi nyeusi.

Wanawake hawa wawili, mmoja akiwa daktari, huku mmoja akiwa ameshikilia mtoto, wakivalia masks za rangi ya samawati, huku aliyesimama akivalia nguo za rangi ya samawati. Kando yake kunacho kiti ambacho mwanamke aliyekaa amemshikilia mtoto.

Watu hawa watatu wakiwepo wanawake wawili na mtoto mmoja mdogo analia hukuu akidungwa sindano wanawake hawa wamevalia Mask ama barakoa zilizo rangi ya samawati.

Watu watatu hawa, wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja. Wanawake hawa wakiwa madaktari wakiwa wamevalia mask na gloves kwenye mikono yao huku mwanaume amelala akiwa amefungua mdomo.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya vyoo vya kuendea haja. Mmoja akimzungumzia mwenzake, huku mwingine akisikiza kwa makini. Mmoja amevaa shati na mwingine amevaa koti. Huku chooni kunayo milango minne.

Mikono hii miwili ni ya wanawake, huku mmoja akimpaka mwenziwe rangi kwa ishara ya kuonyesha kuwa yeye amepasishwa kufanya kitu au kuratibia kuwa, kunalo jambo limeashiria, kwa hiyo, hafai kulirudia tena.

Wanawake hawa wawili, mmoja akiwa amekaa, mwingine akiwa amesimama. Aliye simama akiaminika kuwa daktari, huku akishikilia sindano na kumdunga aliyekaa. Huyu aliye daktari amevalia nguo nyeupe.

Watu hawa, ikiwemo wanaume tano na mwanamke mmoja. Huku wakiwa wamevalia mask za rangi nyeusi na rangi ya samawati. Wakiwemo askari wa polisi, mmoja amevalia sare ya samawati, mwingine ya kijani kibichi.

Jengo hili lililojengwa kutumia matofali na simiti, huku likiwa na paa la mabati, liliporomoka. Likiwemo watu aina ya wanaume na wanawake. Huku wakiwa wamevalia kofia na reflector

Kwenye kituo hiki cha afya, kunao watu wengi aina mbalimbali, wanaume kwa wanawake, tabaka tofauti tofauti, wakiwemo wamasai hata wengine wataita. Huku mmoja mama akiwa amemshikilia mtoto wake akiwa amekaa kwenye kitanda.

Watu hawa watatu, ikiwemo mwanamume mwanamke na mtoto mchanga. Huku mwanamume akimshikilia mtoto aliyelala, aliyevalishwa kofia ya rangi nyeupe na nyekundu, mwanamke akivalia kofia ya rangi ya samawati.

Watu hawa waliwamo mwanamume na mwanamke mmoja akiwa daktari mevaa mask ya samawati huku amevaa gloves nyeupe na saa kwenye mkono wake. Manamke akiwa amekaa na kuangalia fulana ya kwake.

Jangwa hili likiwa na mti mmoja, na nyasi zikiwa zimekauka kuashiria msimu wa ukame, huku kukiwa na mawe mengi mno, na juu mawingu ya rangi ya samawati.

Daktari wa kike akimhudumia mhudumu huku akimdunga sindano. Mkononi mwake ameshikilia pamba iliyo rangi nyeupe, huku akiwa amevaa mask ya rangi ya samawati.

Mwanamme huyu akiwa kwenye shamba, huku akiwa amebeba mtungi mgongoni kwake wenye rangi ya samawati na vidoti vekundu, mbele ameshikilia kwenye mkono wake, huku akinyunyizia dawa kwa mimea hizo.

Mwanaume huyu amesimama nje ya mlango wa mlango wa choo. Ikiwemo milango mitatu iliyotengenezwa kwa mabati. Paa la nyumba pia vile vile likitengenezwa kwa mabati. Mbele kunayo balkon ambayo imewekelewa mtungi.

Mwanamke huyu ambaye amemshikilia mtoto mkono wake wa kiume huku akiwa amevalia kofia ya rangi ya samawati huku usoni kwale akiwa na miwani na mask .Upande wake wa mkono wa kushoto amevalia bangle la rangi ya Kenya.

Mwanamume huyu ambaye ni daktari, akiwa amevalia miwani, na kuvaa gloves kwenye mikono yake, huku akiandika kwa kalamu nyeusi aliyoishikilia kwa mkono wake wa kulia.

Wanaume wawili wako mahali hapa, mmoja akikaa, mwingine akisimama, huku aliyesimama akieleza maelezo. Mkononi mwake ameshikilia kalamu. Daktari huyu anampa maoni kijana huyu.

Watu hawa wengi walio wanawake wamekaa wakiwemo jamii ya WaMasai. Wengine wakiwa wamekaa chini, wengine kwenye viti, huku mmoja aliye simama akiwa amevalia t-shirt nyeupe.

Chupa hii imeshikiliwa na mkono wa mwanadamu aliyevaa gloves za rangi ya kijani kibichi ikiwemo yenye kifuniko cha grey huku mkono ukiwa umeshikilia sindano ikiwa na bango nyeupe imeandikwa Yellow Fever.

Gerezani humu ikiwemo watoto aina ya wanaume kwa wanawake, mbele yao kukiwa na mwaume aliyesimama akionekana kuwa mwalimu akiwa amevalia tishati nyeupe na suruali nyeusi. Kando kunayo madirisha yaliyoko wazi.

Wanawake hawa wawili wakiwa wamevalia mask ya rangi ya samawati, huku aliye mbele akiwa amevalia miwani mkononi mwake akiwa ameshikilia mashini ya kushonea nguo. Huku akiwa amevalia nguo nyeupe.

Kituo hiki cha afya kikiwa na wanawake wawili na mwanamume mmoja akiwa askari huku wakiwa wamevalia mask kwenye uso zao. Pande wa nyuma ya wanawake, kunako mitungi iliyo na maji safi ya kunawia.

Watu Hawa wawili ikiwemo mwanamke na mwanaume huku mwanamke akivalia shati nyeusi mwanaume akivalia dust coat nyeupe akitumia mashine kutafta kiini huku nyuma yake kukiwa na.

Chupa hii ya dawa, iliyoko na rangi mingi mno, ikiwemo upande mkubwa rangi nyeupe, kwenye kifuniko ikiwa na rangi nyekundu, inaashiria kwamba ni dawa ya kutuliza maumivu au uchovu, nayo ina kazi nyingi mno mwilini.

Mwanaume huyu aliyesimama huku akiwa amevalia mask nyeupe na miwani kwenye macho yake akiaminika kuwa daktari huku kuna mtoto aliyelazwa mbele yake akiwa ametandikiwa leso nyeupe.

Kiwango hiki kilichofungwa kwa picha ya rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, kukiwemo na chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi, kukiwa na nyingine ya rangi ya samawati na rangi ya yellow .

Kwenye kituo hiki cha afya, mwanaume amelala huku akiwa amefungua mdomo. Kando yake kuna mke ambaye ni daktari amesimama kwenye mikono yake akiwa amevaa gloves huku kwenye uso akiwa amevaa barakoa.

Wanafunzi hawa wananawa mikono kutumia maji ya sabuni huku wakiwa wamevalia sare ya yellow na navy blue ikiwa mmoja amebeba begi la samawati huku amevalia mask ya samawati na nyeupe.

Kwenye kituo hiki cha afya, kunao wanawake wawili, mmoja akishikilia mtoto, huku daktari akimpa chanjo mtoto huyu mdogo aliyevalishwa kofia nyeupe na kufungwa kwa kanga nyeupe.

Mwanaume huyu ameketi huku mikono yake ikiwa upande wa juu, kunaye mwingine amesimama kwa mashini iliyoko ya rangi nyeupe na samawati, kando yake mna mtungi ulio juu ya dispenser .

Mwanamke huyu ameshikilia mtoto, huku akiwa amefunga macho, kuashiria kuwa amelala. Kwenye nguo au mavazi ya mama huyu, kunaye moja imeandikwa kwenye maandishi ya kijani kibichi na samawati.

Kwenye kituo hiki cha afya daktari, kunaye daktari mmoja wa kike. Amesimama amevalia nguo ya rangi ya kijani, huku akiwa amevaa miwani, mikononi mwake akiwa amevaa gloves akishikilia machela.

Mwanamke anamshikilia mtoto huku mwanaume anayeaminika kuwa daktari akimpa chanjo mtoto yule wote wawili wakiwa wamevalia kofia moja ikiwa nyeusi. Kando yake kunaye askari amesimama.

Kwenye shamba hili, kunaye mwanaume amesimama huku akinyunyizia mimea yaliyoko kwenye shamba hili ya kijani kibichi akiweka dawa inayoaminika kuzuia wadudu. Mgongoni kwake amebeba mtungi ulio wa rangi nyeupe na kifiniko ya samawati.